Chama hiki kinajulikana kama ODM ambayo inafanya kazi humu nchini Kenya kwa miaka mingi sana. Anaongozwa na jamaa mmoja ambaye anajulikana kama Raila Odinga Omollo. Alitangania kuwa rais wa Kenya lakini alishindwa kwa miaka.

Wakenya wamejitokeza wengi, wa raia wote wengi wakiume na wakike wote wamekuja kwa njia la ubora. Jukumu kuu au sababu kuu ambaye imeleta hawa watu wote hapa pamoja ni kuhudumiwa.

Huduma Kenya, hapa watu ambao wamevaa nguo nyeupe wote ni wafanyakazi wa serikali wa taifa wakenya. Hawa watu hulipwa mshahara nzuri sana tele kuanzia elfu hamsini na kwenda juu. Naye mwenye amevaa suti ni mkurungezi wa fedha amekuja kuwatembelea.

Hapa ni watu wa chama moja ambayo ina sifa kinzani humu nchini walikutana. Chama ambayo kinajulikana kama chama ya ODM ama Kenya Kwanza. Watu wake wamekutana wakiongozwa na mmoja ambaye anajulikana Raila Odinga Omolo.

Hapa unapata vitu tofauti kama kitambulisho, kurudishiwa kitambulisho, sheria ya kuendesha gari, ushuru, sheria ya kuenda nchi ingine, sheria ya kuwa hujawahi fanya makosa.

Hii ni jina ya chama. Jina hii ni ya chama ambaye inajulikana sana huku nchini na ilifanya kazi kwa miaka kumi iliyopita. Chama hiki kinajulikana kama chama ya Jubilee ambaye mkubwa yao ilikua rais mstaafu wa jamhuri hii bwana Uhuru Muigai Kenyatta.

Hapa ni mahali ambao wahudumiwa wananchi au raia ya hii nchi jamhuri ya Kenya. Hawa watu wanahudumiwa bila malipo yoyote, haswa ile malipo moja ambayo unaezakubali kulipa hapa ni ukiingia ule mahali, ukiingia ile mahali utapata.

Raisi mstaafu wa jamhuri wa Kenya ambaye anajulikana kama Uhuru Muigai Kenyatta, anaapishwa kwa jina la mwenyezi mungu akishika bibilia, naye huyu amevaa nguo nyeupe mwanamke ni bii yake ambaye anajulikana kama Margaret Kenyatta.

Hii ni timu ya mpira ya mkono ya wanawake. Timu hii ya wanawake ni ya kucheza mpira ya mkono. Mwenye ambaye atafaa amefunga mbao nyingi sana kuliko wengine ndio anashinda. Hii mpira ina sifa nzuri sana.

huyu mwanaume ambaye amevaa suti akicheka anafurahia na kuonyesha mshangilio, yeye ni mkubwa wa korti ambayo inajulikana kama Milimani High Court ama korti kuu la milimani

Hawa ni wahudumiwa na wanahudumiwa na watu wa huduma, ni wateja ama wananchi wakenya, wanaume na wanawake wote, wamekuja kuhudumiwa na hawa watu wafanyikazi wa huduma.

Wanaume wamepiga mstari nyembamba ambayo ni ya kuongoja kuhudumiwa na mwanaume huyu mmoja ambaye amekaa chini amevaa suti maridadi. Ako na tarakilishi na kwa,,,,,,

Naibu rais wa jamhuru ya Kenya bwana Kithure Kindiki amevaa suti huku akijiandaa. Askari mmoja ambaye anachunga yeye na hawa ni wafanyakazi wa serikali ambao wanaongea na yeye. Huku ni mahali ya kuhama na kupea watu sheria ya kwenda nchi ingine.

Hii ni alama ambayo inaonyesha chama ambayo ina sifa humu nchini. Chama ambayo ilikuwa inaongozwa na rais mstaafu Uhuru Muigai Kenyatta. Chama ambaye inajulikana kama chama cha Jubilee.

Hapa ni huduma Kenya. Kila kaunti ina huduma. Huyu mwanaume mmoja ambaye amevaa nguo nyeupe, yeye ni mfanyakazi wa huduma na yeye huyu mwanamke ni mteja ni mkenya anahudumiwa akikatiwa kitambulisho. Hiki vidole ambayo kimeshikawa ni ya.

Huyu ni mshabiki mkuu wa timu ya mpira ya kandanda ya humu nchini Kenya. Anashangilia kwa sababu mchezaji mmoja bora sana ambaye anatoka hii timu ya Kenya amefunga bao mzuri sana.

Hii ni uwanja ya mpira ya akandanda humu nchini Kenya. hawa watu wakenya wamekuja kujivunia kwa wingi. Wametoka wengi iliwakuje washabikie timu yao ya kitaifa. Timu hii ina sifa nzuri sana humu nchini.

Hawa ni washabiki wa timu ya mpira ya kandanda ya Jamhuri ya Kenya. Wanashangilia ya kwamba Wakenya wenzao wako uwanjani wakicheza dhidi ya timu ingine ambayo inatoka bara Afrika.

Hapa ni Huduma Kenya. Huduma hii hudumia wananchi kwa njia bora ya kupata kitambulisho au sheria zingine humu nchini na inahudumia bila malipo kwa sababu serikali kuu ya Kenya inasimamia malipo yake.

Barua hii ni ya kuzaliwa. Barua hii inaonyesha fulani alizaliwa mahali fulani ambayo inasema huyu mtu ni mkenya kulingana na hii barua. Alizaliwa hospitali ya Embu na hii Embu ni

watu hawa wanashabikia wingi wamejitokeza kwa wingi. Wanaume hawa ambao wamevaa nguo zinafanana. Pia kuna mashabiki wa kike ambao wanashangilia. Timu ya taifa ya kijamhuri ya Kenya ambao ya mpira ya kandanda wameshinda.

Watu hapa wamepiga mstari mzuri sana bila kuzingatia kiume au kike. Wote wamepiga mstari mmoja ambaye nzuri imenyoreshwa. Kuna askari ambaye wanafanya ulinzi ya kutosha na huyu mwanamke na huyu mwanaume mmoja ambao wako ndani wanahudumia watu.

Hii ni mahali ambayo ya kuwatoanisha au kuwaletea watu tatua ambazo shida zinasumbua. Kwa mfano, kama mimi nikikata mkono mwenzangu humu nchini, nipelekwe hapa lazima pia mimi nilipishwe kisasi ambayo nilifanya.

Hawa ni waandamanaji wa Kenya. Vijana barobaro ambaye wanaandamana ili wapate haki yao. Serikali haitendei mema, wanalilia ya kwamba jamaa mmoja kwa jina ya Raila akalie kiti iliawahudumie venye wanataka.

Mwanamke huyu amejitole kwa hamu na ghamu, amevaa nguo ambaye ya mahakamani, amejitolea na kuapia akishika kitabu ya bibilia na kwa mkono ya kulia ameinua juu, yeye anaapishwa ya kwamba atafanya kazi ipasavyo.

Meza hii nyeupe ambayo ziko kila mahali za huduma ambayo wanahudumiwa wakenya, kuna wanawake wawili ambao wamekaa pale wanavaa nguo zinafanana, kazi zao na kazi za meza hii ni kupata ujumbe kuingia hapa, mahali ya kuanzia ni hapo. Ukianzia wanakupea ujumbe ya.

Hapa hawa ni mashabiki wa timu ya Gor Mahia. Timu ya Gor Mahia ambaye ni timu ambaye inacheza kadanda humu nchini kenya. Ina mashabiki wengi sana humu kenya na hii timu iko na

Hapa ni huduma kenya , wafanyakazi hawa ambao wanafanya kazi kwa ubora zaidi kutuhudumia bila malipo sisi kama wananchi au raia wa jamhuri wa kenya na wao hulipwa na serikali kuu ya kenya. Sasa hao wanawake wanawaonyesha vitambulisho ambao walikata na ikatoka za kuwapea sasa raia.

Hawa ni washabiki wa timu wa mpira wa kandanda wa Gor Mahia. Mwanamke huyu mrembo sana anashikilia nguo ambaye imeandikwa jina la timu hiyo kwa njia ambaye anashabikia. Yeye ni mshabiki na anashabikia.

Hapa kuna maji machafu ambayo zinatoka huku ndani ya mahali imefungwa kulingana na mimi. Kuna pipe ya chuma ambayo ni ya serikali. Hii pipe hubeba maji chafu ambayo zinatoka kwa vyoo za serikali.

Hawa ni mashabaki wa timu ambayo ina sifa humu nchini timu ambayo imezoea kueba ligi ya Kenya timu ambaye imezoea kushinda timu zingine huku kenya , wanajulikana kama Gormahia.

Hapa kuna tangi nzuri sana kubwa sana nyeusi. Tangi hii haiyuko mbali na ardhi. Iliwekewa chuma, chuma hii inashikilia vizuri lakini kulingana mimi inaeza kutumika kunawa na kuoga kwa sababuni mfupi.

Rais mstaafu wa jamhuri ya Kenya rais Uuru Muigai Kenyatta ambaye ni mtoto wa rais wa kwanza wa inchi hii Anaangalia huyu jamaa ambaye amevaa suti kwa macho mbaya sana kumaanisha rais amekasirika yake yote.

hapa ni benki kuu ya kenya ambaye pesa ya kenya inatoka hii mahali , hawa wote wamekuja wanaanchi ambao wanataka kuhudumiwa na wafanyakazi wa benki

Rais mstaafu wa jamhuri ya Kenya bwana Uhuru Muigai Kenyatta ameshikilia mwanamke mmoja kwa mkono wa kulia wakisalamiana na kucheka. Inaonekana wako na furaha ya kutosha . Amevaa nguo nyekundu ambayo inaonyesha yeye ni mkubwa wa chama cha jubilee.

Hawa wamevaa nyekundu wanavaa nguo rasmi ambayo ni ya wafanyakazi wa huduma wa kenya. Nayo huyu amevaa suti ni mkubwa au mwenye anasimamia hizi huduma na wote wanalipwa na serikali kuu ya Kenya ili wahudumie.

Naam, hapa kuna wanaume watatu ambao wote wamevaa suti. Wawili ambao wanakaa chini wana wameshika kalamu hao ni wakubwa wa huduma wa kenya. Hawa watu ambao wanajiita huduma kenya ambao wanahudumia wananchi bila malipo hawa ndio wakubwa ambao wanasimamia hiyo.

Hawa watu ambao wamebeba msalaba ya ndovu zikishikana ni wachezaji wa mpira wa mkono ambaye inahitaji kutumia nguvu. Wanajulikana kama rugby ya huku Kenya inajina na sifa nzuri sana. Hawa watu hutunza.

Rais wa jamhuri ya taifa la Kenya, Rais William Samoei Ruto, na askari mmoja ambaye shughuli yake ni kumchunga yeye, wanacheka ilhali kuna mwanamke mmoja ambaye amevaa miwani.

Hawa watu wanahudumiwa na wengine ambao wamekaa kwa ki viti hapa na kuna meza. Huyu ameleta karatasi ya mtoto ya kuzaliwa ambayo huyu anapiga saini na kuandika tarehe kumaanisha anahudumiwa kwa njia bora zaidi.

Washabiki wa timu ya jamhuri ya Kenya wamejitokeza kwa wingi. Washabiki hawa wote wanakaa ni wanaume. Wanashangililia kuwashangililia kwa sababu...

Huyu mchezaji mweusi mrefu mwenye nguvu anasalimia jamaa ambaye amevaa suti inaonekana huyu ni mwalimu wake. Aliamua kucheza na timu ya Ulinzi stars hii timu ina sifa nzuri sana humu nchini.

Huyu ambaye anaruka ni mwanaume mmoja ambaye amevaa nguo au sare zinaonyesha rangi ya bendera ya Kenya kumaanisha anawakilisha Kenya kwa mchezo hii. Huyu anaruka mzuri sana.

Hawa ni washambiki wa timu ambayo inachezwa Kenya. Hii timu ambayo wako kwa nchini Kenya wakicheza mpira ya kandada ya huku. Washambiki wake wamejitokeza kwa wingi wanaume na wanawake wakibeba pendera ambayo inaonyesha alama ya timu.

Huyu mtu ambaye ni mkubwa wa chama cha ODM kwa majina, Raila Odinga Omollo, anaguza mahali na kuchukuliwa vidole zake. Huyu mtu anaonekana watu wengi wanampenda sana, ilhali wanasiasa wenzake wanachukia sana kwa sababu ya kelele yake.

Wanawake hao wawili ambao wamevaa nguo nyeupe wanapeana habari kuhusu humu ndani ya kwamba nakueti unaweza saidika wapi na nani na saa ngapi. Hawa wanawake kazi yao ni kuwapea watu.

Wateja wengi hawa wanaume na wanawake ilhali wengine wako na watoto wamefuatana ili wahudumiwe vizuri hapa ndani. Hii mahali huwezi hudumiwa hivi hivi mpaka ifike masaa zako, kila mtu anangoja aitwe.

Hawa watu ambao wamevaa jezi inafanana wote ni wanaume. Kuna wanawake wamekaa chini lakini wengi wao ni wanaume. Hao watu ni washambiki wa timu ya mpira ya kadada ambaye inajulikana humu nchini, ina sifa nzuri.

Hii mahali huhudumiwa wateja tofauti ambao wote ni wakenya. Ndio hapa uhudumiwe ni sharti ukuwe na kitambulisho. Watu hawa huhudumia watu bila malipo chochote haswa hawa wanapatamshahara kutoka serikali ya Kenya.

Hawa wanawake ambao wamekutana kuna timu mbili kuna mechi, kuna timu mbili moja amevaa nyeupe ni timu ya wanawake ya mpira ya mkono huku ndio ufunge mbao lazima uwe mrefu na ukuwe na nguvu ya kutupa hiyo mpira.

Rais mstaafu ya Jamhuri ya Kenya, Bwana Uhuru Muigai Kenyatta, anaapishwa akibeba kitabu ya Bibilia. Anaapa kwa jina ya Mwenyezi Mungu kwamba atafanya kazi vizuri. Naye anayesimama kando yake ambaye amevaa nguo nyeupe ni bibi yake ama.

Hapa watu wamekutana kwa wingi wakike na wakiume, wakiislamu na wakristo. Kulingana na mimi kuna chama mmoja ambaye inasifa kinzani huku nchini walikutana wakiongozwa na jamaa ambaye ni Mkamba anajulikana kama Kalonzo Musyoka.

Hawa ni raia la wakenya jamhuri ya Kenya, bado hawa ni washabiki wa mpira wa kandanda wanajitokeza kwa wingi, wanaume na wanawake wote wamekutana hapa wakitoa, wakitoa.

Sasa hapa kuna ujumbe mzuri sana, kwa sababu hii jogoo ina maana kubwa sana humu nchini, jogoo ile ilitumika na serikali iliyopita ya KANU, ambaye ilikua inaongozwa na Marehemu Mzee Moi, Daniel Toroitich Arap Moi ambaye alikua rais wa pili wa jamhuri ya Kenya.

Hawa wanafanya mazoezi ya kukimbia wajitayarisha kwa mechi. mechi ambayo inakuja. Wanafanya mazoezi kuchemsha mwili, kunyoosha mguu, kukimbia kimbia ili mechi wacheze vizuri.

Hawa wanapatiana sheria mbili tofauti ambazo zinahusu amani kwa sababu ukiwa na shida au umepoteza kitambulisho yako lazima ukiwe na hiyo abstract ya polisi ndo upite njiani.

Raisi mstaafu a jamuhuri ya Kenya raisi Uhuru Muigai Kenyatta na naibu wake isitoshe ,raisi ana askari mmoja ambaye anachunga yeye, anacheka na akimshikilia mkono jamaa mwingine ambaye wamevaa suti.

Wanaume hawa ambao wametoka nchi tofauti. Kila mmoja hapa anawakilisha nchi yake. Sisi kama wakenya tunawakilishwa huyu mweusi wa katikati ambaye amevaa nguo nyekundu. Isitoshe hawa wote wanakimbia wakishindana.

Hapa wananchi au raia wanahudumiwa kwa njia bora zaidi. Hii meza ambaye iko mbele hapa kuna mwanamke amekalia amevaa miwani. Meza hii jukumu lake au shughuli ambayo inafanyiwa kwa hii meza ni moja tu. Shughuli yake ni kupea mwenye atakuja ujumbe. Mmoja yeyote ambaye atatembelea hapa akihitaji kuhudumiwa, lazima apitie hiyo meza na apate ujumbe.

Hapa wateja wanahudumiwa kwa wingi mwanamke huyu ambaye amevaa nyeusi amekaa katikati. Shughuli yake kubwa ni kukupea ujumbe na kumwambia unafaa kwenda wapi na nani anafaa kukuhudumia. Watu wote shida yao ni tofauti si shida moja lakini ukifika pale unapewa mzuri ya kukuhudumia na kumaliza shida.

Mwanaume huyu ambaye ni mchezaji wa mpra wa kandanda amevaa nyekundu, anashangilia sana akicheka kwa hamu na ghamu ilhali mwenzake ambaye ako kwa picha anakaa inaonekana ako na huzuni, wamefunga hawa ambao.

Rais ya taifa jamhuri ya Kenya Daktari William Samoei Ruto anaapishwa na mwanamke. Amebeba kitabu ya bibilia kwa mkono yake ya kulia.

Hii tendo ambayo imechorwa mwanamke mmoja ambaye kwa jina la Mama Miradi. Huyu anasaidia watu kupewa hii kitu ya kujikinga mvua na jua. Wamama ambao wanauza mayai na sukuma wiki kwa barabara.

Mwanapolisi huyu mwanamme mmoja ambaye amevaa nguo rasmi ya polisi, na amebeba bunduki aina ya AK47, anafanya ulinzi, anahakikisha ya kwamba hakuna shida au mafuriko humu ndani ya hii sehemu.

Naibu rais ambaye alitolewa kazi anajulikana kama Rigathi Gachagua anaangalia vile hawa watu wanafanya kazi. Anaangalia vile hawa watu wanafanya kazi. Hawa ni wahudumu ambao wanaitwa huduma Kenya kazi yao ni kuwahudumia wananchi bila malipo nao wanalipwa na serikali kuu.

Hapa ni posta. Unafaa kulipa ushuru kwa posta. Hii mahalli ni ambaye iko ndani ya huduma ya Kenya. Wafanyikazi wanalipwa na serikali ,wanahudumia wananchi ama raia kwa niaba.

Hawa ni washambiki ambao bado wao pia ni wakenya, isitoshe wanashambikia timu ambayo inajulikana kama Ulinzi Stars. Ina sifa ya kwamba ni timu ya kijeshi au kitaifa.

Hawa ni wachezaji wa mpira ya kandanda, ni wasichana, wasichana hawa wanacheza ligi ambayo inajulikana kama Chapa dimba. Wanacheza mpira ya mguu wao ni wanawake na wanacheza vizuri ni kama ni.

Kuna wanawake wawili na mwanaume mmoja katika yao ambaye amevaa suti, inaonekana hawa watu wako na pesa ya kutosha kulingana na mimi, mmoja kwanza ako na tarakilishi, isitoshe wanacheka vizuri sana kumaanisha wamebudishwa.

Hapa ni huduma. Hii mahali uhudumiwa wakenya kwa njia tofauti bora tu ukue mkenya na ukue na kitambulisho. Ukifika na kitambulisho yako unahudumiwa bila malipo. Malipo ni serikali inasimamia.

Hapa ni mahali watu wote wananchi huhudumiwa kupata vitu tofauti kama kitambulisho, kama kulipa ushuru na zingine. Mahali hii hii meza ya katikati ambaye imepakwa rangi nyeupe shughuli yake ni kupata ujumbe wa kuingia.

Rais wa jamhuri wa Kenya ambaye anajulikana kama rais William Samoei Ruto anashangilia kuwasalimia wafanyakazi wa serikali huku wamejiandaa kwa hamu na gamu, wamevaa vizuri nguo kirasmi.

Wateja hawa wengi sana wamekutana hapa ili wangoje wahudumiwe watu. watu hawa ambaye huwa wanahudumia wateja kwa hii mahali wanaitwa wafanyakazi wa huduma wa Kenya. Hulipwa na serikali kwa mshahara nzuri sana.

Rais ya jamhuri ya Kenya daktari William Samoei Ruto anaonyesha mwanamke huyu ambaye amevaa nguo nyekundu nzuri sana. Anaonyesha saa yake ambaye amenunua wakati amekikalia kiti.

Huyu mwanaume ambaye amevaa suti maridadi sana, kwanza hiyo suti ambayo ameshika bahasha na makaratasi mbili ambayo zinabeba ujumbe nzuri sana. Hizi makaratasui kila karatasi moja iko na ujumbe kando.

Shimo hiki iko hapa ilichimbwa na tingatinga hii kwa niaba au jukumu kuu la kuchimba shimo hiki, lilikuwa kutoa maji chafu kutoka barabarani ili zipitie hapa zikienda. Bado tingatinga hiki kinatumika kuchimba ardhi kutafuta dhahabu.

Wanaume na wanawake wengi ambao wamekaa kwa hamu na ghamu, hata hadi kuna mzungu ambaye ni mweupe kuliko waafrika wote hawa, wanaume wote wamevaa suti kuonyesha hapa kuna hafla kubwa ya kiserikali.

Hapa ni mahakamani, watu wote wamefika kuna kesi inaskizwa, kuna kesi ambayo moja ilikula watu kichwa kwa miaka mingi sana, imesumbua watu, inarudia rudia kila mara, naye wenye kesi hawataki kuachana wala hawataki kusuluhu.

Mashabiki wamejitokeza kwa hamu na dhamu, wanashangilia wachezaji wa mpira wa kandanda ambao wanacheza hapa timu mbili moja imevaa nguo nyekundu, timu hizi wanacheza ni wanaume wote.

Hawa watu ambao wanajulikana kama huduma Kenya huwa wanasimamiwa na serikali kuu ya Kenya ambao kazi yao ni huduma za serikali kwa urahisi au ufanisi. Sisi kama wanaanchi hatuezi safari kwa kaunti ingine kama Nairobi kuhudumiwa ilhali tunapata huduma hizo kwa Garissa asante kwa serikali kuu.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa kadanda wanaume wote wawili wanawakilisha timu mbili ambazo ziko uwanjani moja imevaa nyekundu na ingine imevaa nyeupe. Huyu mmoja ambaye amevaa nyeupe ako na mpira

Hawa ni mashabiki wa timu ya Gor Mahia ambao ni wachezaji wa Kenya. Hii timu inashindanga ligi ya Kenya na ni timu ambayo inasifa mzuri sana humu nchini.

Wachezaji ambao wanavaa nguo ambazo zinafanana wanaume wanashangilia sana katikati ya uwanja kwa sababu wamefunga wenzao bao moja nzuri sana. Hawa watu wana furaha tele, ili washabiki wao wanashangilia.

Wanaume hawa vijana hawa wanajishangilia vizuri ili kushinda mechi dhidi ya wenzao. Hao wamefunga bao nzuri sana na wanashangiliwa vizuri nao washabiki wao wamefurahia ile kazi wamefanya.

Wanangojea wateja ili wawahudumie kuwasaidia kupata karatasi ambayo inaonyesha wao wamezaliwa Kenya. Inaonyesha watoto yao wamezaliwa Kenya na ni wakenya.

huyu ambaye ni mwananchi amehudumiwa na hawa watu , hawa ni wafanyikazi wa huduma kenya hawa watu hulipwa na serikali kuu ya kenya hao wanafanya kazi kwa raia bila malipo

wafanyikazi wa huduma wote wameletwa pamoja wanahutubiwa na mkubwa wao huyu mmoja ambaye amevaa vizuri huku naibu wake amekaa chini yake akiwa amevaa suti nyeusi maridadi sana hiyo

Wanaume wawili hawa mmoja ambaye amekaa akitumia tarakilishi na mwingine amesimama akiangalia barua, inaonekana hao ni wafanyakazi mahali ya kuhifadhi pesa, na hawa watu wamejiandaa kwa hamu na ghamu.

Mteja mmoja ambaye mwanaume anahudumiwa na wanawake wawili, hawa ambazo wamevaa nguo wanafanana. Wanakaa mbele ya tarakilishi ili wamtafutie huyu jamaa kenye ilimleta hapa. Huyu mtu ako na shida kubwa sana.